Madaktari wawili wa meno wakike pamoja na wakiume waliovaa barakoa na glavu mkononi, wakiwa wanamkagua mgonjwa aliyelala juu ya meza akipanua kinywa.

Madaktari wa meno, waliovaa kofia, barakoa na koti la rangi ya bluu, wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa kumchoma sindano ya kinywa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda.

Mazingira hatarishi yenye maji mengi yaliyotuama barabarani, yanayozuia watembea kwa miguu pamoja na magari kuvuka upande wa pili wa barabara hiyo.

Uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na uchomaji wa taka au majani ambayo hayaja kauka, yanayotoa moshi mwingi na ambao kuchafua angani na kuleta madhara kwa binadamu.

Mazingira hatarishi yenye maji machafu au mafuriko, akionekana mama aliyedumbukia akipatiwa msaada na kijana aliyesimama katika kibaraza kidogo.

Mazingira ya hospitali yenye majengo yaliyotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, pamoja na bustani nzuri yenye nyasi za rangi ya kijani, pamoja na kibao kinachoonyesha upande wa upasuaji katika hospitali hiyo.

Madaktari pamoja na wauguzi wakiwa wamevaa makoti ya bluu pamoja na kofia kichwani, katika chumba cha upasuaji wakifanya oparesheni kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda.

Dakitari wa kiume aliyevaa glavu mikononi akiwa anatoa damu katika kidole cha mgonjwa kwa ajili ya kuifanyia vipimo ili kugundua tatizo au ugonjwa alionao.

Daktari wa afya anaye tibu magonjwa mbalimbali akiwa ameketi katika ofisi yake mezani kukiwa na kompyuta mpakato, daftari pamoja na kalamu nyuma kukiwa na rafu zilizo na vitabu mbalimbali.

Daktari wa kike mwenye nywele nyeusi na ndefu zinazofika mabegani, akiwa amevaa koti jeupe na refu linalofika usawa wa magoti mwenye uso ukionyesha tabasamu.

Polisi wa kike aliyevaa sare za rangi kijani, akiwa ameketi katika kiti, akimsikiliza mama anayempa taarifa, na kuziandika taarifa hizo katika daftari dogo, akitumia kalamu.

Mazingira ya zahanati ya wamama pamoja na watoto, akionekana mtoto mdogo akining'izwa katika mizani inayopima uzito, pembeni kukiwa na bango au tangazo linaloonyesha hatua za kuchukua, pindi mtoto akiwa mgonjwa.

Madaktari wawili wa kike wanaojihusisha na magonjwa ya watoto wakiwa wamevaa kofia pamoja na barakoa, wakitoa matibabu kwa mtoto mdogo aliyelala juu ya kitanda, akiwa anachomwa sindano.

Wamama pamoja na watoto walioketi katika viti vya plastiki nje katika uwanja mkubwa, wakisubiri kupewa huduma na msaidizi aliyesimama akiwa amebeba daftari mkononi.

Daktari wa afya za watoto aliyevaa shati la mikono mifupi akiwa anatoa elimu ya malezi bora ya mtoto kwa mama aliyeketi katika kiti cha plastiki akimpakata mtoto mdogo.

Mama akiwa katika wodi ya watoto wachanga wanaohitaji uangalizi wa karibu, wakiwa wameekwa katika vyumba vidogo vilivyozungushiwa plastiki vikiacha nafasi au matundu ya kuingizia hewa.

Mama akiwa ameketi katika kiti cha hospitali, akiwa amempakata mtoto mdogo, amemfunika shuka jeupe, wakiwa wanapatiwa huduma za matibabu.

Vikombe viwlili vya udongo vikiwa juu ya meza ndani yake kukiwa na kimiminika kilichochanganyikana na majani ambayo hutumika kama dawa za asili inayotibu magonjwa mbalimbali, pembezoni kukiwa na majani au mimea mibichi ambayo haijachanganywa.

Dawa za mitishamba zilizooteshwa katika vyungu vidogo, vilivyo na udongo wenye rutuba, vikistawi vizuri kwa ajili ya kutumika kwa matibabu ya magonjwa mbalimbali.

Dawa za kienyeji zilizotengenezwa kwa kutumia miti shamba pamoja na madini, ikiwa zimehifadhiwa katika boxsi lililotengenezwa kwa karatasai ngumu. Juu yake kukiwa na jina la dawa hiyo, matumizi, pamoja na ujazo.